Mchoro wa elimu unatoa vidokezo vya kuzuia maradhi. Inaonyesha matuki matatu tofauti. Kwa upande wa kushoto, mtu anayeonyeshwa akipokea chanjo kutoka kwa mkono iliovaa glavu.

Kundi la wauguzi na wataalamu wa afya wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha hospitali, labda wakijihadithia kwa ajili ya upasuaji au utaratibu mwingine wa kimatibabu.

Ishara la bango la kielimu linaonyesha maradha ya kinga ya udhibiti wake juu kabisa kichani kubwa kinawasoma. Picha kuu katikati inaonyesha mtu labda mtoto amelala chini ya chandarua cha bluu kilichochorwa kwa mistari.

Mandhari ya hospitali. Tunawaona watu ambao tunawezasema ni wagonjwa wakiwa kaika laini. Hapa kuna mwanamke ambaye ni mhudumu wa afya, akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Anaonekana akitoa huduma kwa uangalifu na huruma.

Mwanaume amelala chali kitandani hospitalini akiwa amefunikwa kwa shuka nyekundu na nyeusi, mkono wa daktari ukiwa umefunikwa na glavu nyeupe. Anaonekana akimshika mkono mgonjwa.

Chumba cha upasuaji kinachotumika sana kikiwa kimejaa wataalamu wa kimatibabu. Madaktari na wauguzi wamevaa sare za upasuaji kama vile glavu za kijani na za bluu, kofia na barakoa.

Gari kubwa jeupe linalofanana na lori lililobadilika kuwa kliniki ya rununu. Upande wa gari hilo kuna picha kubwa ya watu wawili; mmoja akiwa amebeba mtoto mdogo na pia kuna alama ya msalaba wa bluu ikionyesha huduma ya afya.

Lori kubwa jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya simu likiwa limegeshwa kwenye uwanja mdogo chini ya anga lenye mawingu. Upande wa liri kuna maandishi pamoja na alama ya msalaba likonyesha madhumuni yake ya kimatibabu.

Gari kubwa jeupe lililobadilika kuwa kliniki ya rununu likiwa limeegeshwa kwenye eneo la kijani kibichi. Upande wa gali limeandikwa maneno pamoja na alama ya msalaba wa bluu ikionyesha huduma ya afya.

Inaonekana kuwa kuna kambi ya matibabu au kituo cha afya cha muda. Watu wamekusanyika karibu na meza iliyojaa dawa vya vifaa na vimatibabu na madhumuni ya afya anatoa huduma.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wataalamu wa afya na wa huduma, wakiwa wameketi mezani wakijiandaa au wakifanya kazi inayohusiana na matibabu. Wote wawili wamevaa fulana za rangi nyekundu na wanawake aliye upande wa kushoto wamevaa kofia ya buluu ya upasuaji.

Kliniki ya simu ikitoa huduma ya afya katika jamii. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na gari kubwa kubwa jeupe la kliniki lenye bendera iliyoandikwa. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa kiongozi amesimama mbele akiwa amevalia nguo ya milia.

Mwanamke mwenye tabasamu la kupendeza amevaa koti nyeupe juu ya shati la bluu akiongea na mtu ambaye mgongo wake unaonekana. Kwenye meza mbele yao kuna sanduku lekundu linaonyesha uwepo wa bidhaa au kifaa.

Picha inaonyesha kliniki ya simu yenye mandishi kando yake, yaliyoandikwa na ubavuni mwake. Kliniki hii ina lango linalonekana kuwa ni sehemu ya kuingia. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na kliniki.

Mtu mzima amevaa fulana ya kijani kibichi yenye maandishi meupe yanayosomeka akibeba mtoto mdogo mgongoni. Mtoto huyu amefungwa kwa kitambaa na mkono wake mmoja amekwandariza ndani ya dera akionyesha labda...

Kichwa cha mtu, kilichoshikwa na mtu aliyevaa glavu za bluu, inaonyesha daktari au mtaalamu wa meno. Ana ndevu nyeusi na shati ya bluu. Meno yake yanaonekana kuwa ya rangi njano.

Mkusanyiko wa vifaa vya meno vinavyopangwa kwa umaridadi kwenye sehemu ya rangi ya buluu isiyokolea ikitoa hisia za usafi na utulivu. Vifaa hivi ni muhumu kwa daktari wa meno kufanya kazi yake. Upande wa kulia.

Meno ya mbele ya mtu yakiwa na rangi nyeupe isiyokamilifu na baadhi ya sehemu za kahawia zinaashiria madoa au uharibifu. Jino la mbele upande wa kulia lina sehemu iliyovunjika.

Kinywa cha mwanamke kikiwa wazi kikifanyiwa ukaguzi wa meno. Yanonekana meupe safi na yenye mpagilio mzuri yakionyeshana afya bora ya kinywa Daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa ambaye mkono yake unaonekana ukiwa umevaa glovu ya buluu.

Mkono wa mtu akinyonga dawa ya meno kutoka kwenye bomba nyeupe hadi kwenye mswaki. Dawa ya meno ya bluu na nyeupe inaonekana ikiwekwa kwenye ugandifu juu ya biristi ya mswaki ambazo ni rangi ya bluu na nyeupe pia.

Malinganisho wa kabla na baada ya matibabu ya meno. Sehemu ya juu inaonyesha meno yenye pengo au pinde zilizovunjika kati ya meno mawili ya mbele. Sehemu ya chini inaonyesha meno yale yale baada ya matibabu.

Meno ya juu ya mtu yakiwa meupe na yenye afya. Kuna brashi ndogo la buluu na ncha ya nyanzwa inayotumika kupanga kitu kinachong'aa na kifuniko kwenye uso wa meno.

Daktari wa meno akiwa amevalia nguo ya buluu na barakoa nyeupe akimhudumia mgonjwa anatumia vifaa mbalimbali vya meno vikiwemo mashini ya kuchimba na vifaa cha kutoa mate.

Daktari wa meno ambaye amevaa barakoa na glovu ya buluu akishikilia mfano wa meno. Anaonyesha muundo wa ndani wa jino, ikiwemo mzizi na uti wa meno pamoja na jinsi tajiri ya meno ilivyowekwa.

Kichwa cha mwanaume mwenye ngozi nyeusi akitabasamu na kuonyesha meno meupe yenye afya. Mdomo yake ni ya rangi ya waridi na kuna nywele kidogo za ndevu.

Uso wa mtu anaonyesha tabasamu pana na macho yaliyofungwa. Ngozi inaonekana kuwa nyeusi na yenye laini na mikunjo midogo inayokaa karibu na macho ikionyesha hisia kali za furaha.

Daktari wa meno aliyevalia kanzu nyeupe na barakoa ya kijani akimchunguza mgonjwa wake, mgonjwa wake ameketi kwenye kiti maalum cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi na adktari akitumia vifaa kuchunguza ndani ya meno.

Uso wa mtu ukionyesha tabasamu zuri lenye meno meupe na safi. Mdomo yake ni ya rangi ya asili na sehemu ya pua yake inaonekana ikionyesha uzuri wa uso wake.

Vifaa vitatu vya meno vilivyowekwa kwenye sehemu ya bluu. Katikati kuna mfano wa meno badili unaonekana kama kiambishi cha meno chenye rangi nyeupe juu ya kijivu chini.

Wanafunzi watano, wamevalia barakoa ya bluu. Mmoja wa wasichana anaonekana kuvalia buibui na macho nne . Wanajikwaza katika wanasayansi. Wanakaa wanafunzi wanaosoma sayansi.

Kundi la watu inakaa kujiigiza katika mashindano ya bunduki. Watu hawa wamevaa kijeshi na wanatumia pikipiki wakifanya zoezi lao.

Shughuli ya usaidizi wa wanadamu katika eneo lenye vumbi, lisilo na miti mingi. Mwanaume amevaa shati ya buluu na barakoa akimsimamia mwanamke kubeba mfuko mkubwa mweusi kichwani mwake. Mwanamke huyo amevalia nguo ya kitamaduni.

Eneo la tukio la mafaa. Labda kuporomoka kwa jengo au mlipuko. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo hilo wengine wakiwa wamesimama kwenye kuta za majengo yaliyo karibu.

Nyumba ndogo inayofanana na shule au kituo cha jamii, ikiwa imezungukwa na maji mengi ya mafuriko. Paa la nyumba lina rangi ya kijani kibichi na kuta zina rangi ya kijivu.

Gari la kijani kibichi la aina ya pick-up likiwa na nembo ya nambari 911 zilizochorwa upande wake. Juu ya sehemu ya nyuma ya gari kuna askari mwenye sare ya kijani kibichi, kofia ngumu na ngao nyeupe mkononi mwake.

Mafuriko makubwa katika eneo la makazi . Maji yaliyotuama yenye rangi ya kahawia kutokana na matope yamefunika barabara na kufika usawa wa kiuno kwa watu wengine.

Wataalamu watatu wa matibabu, wote wakiwa wamevaa sare ya nyekundu na barakoa za buluu wakijishughulisha na vifaa vya kimatibabu karibu na ndege. Ndege hiyo ni ambyulensi ya anga kama inavyoonekana kutoka maandishi.

Huyu ni mtu amesimama mbele ya magari mawili ya zimamoto yenye rangi nyekundu na njano, yenye amevalia sare kamili ya zimamoto ikiwemo kofia ngumu ya majani, kofia nene kiaria na njano.

Kundi la watu wakipitia maji yaliyofurika. Maji hayo yanaonekana kuwa na rangi ya udongo au kahawia. Watu hao wanaonekana kuwa wakimbizi au waathiriwa wa mafuriko. Baadhi yao wameva fulana nyekundu kuonyesha hali ya maisha.

Mkulima amevaa shati la mrabamraba suruali nyeusi na kofia ya manjani akivuna nyanya shambani ameinama kuchukuwa nyanya nyekundu na kuziweka kwenye sanduku ya mbao.

Kundi la watu, wakifanya kazi ya kuchimba na kusafisha mitaro katika eneo la wazi. Watu kadhaa wamesimama kwenye mtaro wenyewe, udongo mwekundu, wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida na wakitumia jembe.

Kijana mdogo, labda mvulana, akiinama chini akitumia mikono yake kunywa maji yanayotoka kwenye bomba la chuma. Maji yanatiririka kwa kasi na kumwagika chini huku mtoto wake akianguka kwenye mikono ya kijana huyo.

Jengo lililoporomoka yakiashiria mtokeo wa tetemeko la ardhi au janga jingine. Jengo la mbele limeharibika vibaya sana likiwa na vifusi vya mabaki yaliyotapaka chini.

Eneo kubwa lililofunikwa kabisa na takataka mbalimbali zikiwemo plastiki, karatasi, vitu vingine visivyotambulika. Hali inaonekana kama dampu kubwa la takataka.

Aina mbalimbali za jamii ya kunde zikiwa zimewekwa kwenye bakuli za udungu na nguni ndongo. Bakuli moja lina maharagwe meusi, jingine lina jengele ya kijani na lingine lina mbaazi ya kahawani.

Mtu aliyevaa nguo za kimaalum za kizimamoto na kofia ngumu ya manjano akishika bomba refu la maji la kupulizia maji na povu kwenye jengo linalowaka moto mkali.

Maabara kubwa, yenye sakafu ya rangi ya kimwili na kuna za buluu. Upande wa kushoto, kuna friji kubwa nyeupe yenye bango la onyo, ya kibiolojia. Mwanaume mmoja amevalia koti jeupe, labda ni daktari.

Chumba cha X-ray katika kituo cha afya au hospitali. Kuna vifaa vya kisasa vya X-ray vikiwemo mashini kubwa ya kupiga picha na kitanda maalum cha mgonjwa.

Chumba kinachoonekanakuwa kliniki au kituo cha afya kikiwa na vifaa vya kupimia uzito na urefu wa watoto. Katikati kuna meza nyeupe enye mizani ya kupimia uzito wa watoto wachanga na kifaa cha mbao cha kupimia urefu wao.

Kifaa cha matibabu chenye skrini inayoonyesha vipimo vya afya kikiwa kimewekwa kwenye stedi yenye magurudumu. Kamba za kifaa zimefungwa vizuri na vifaa vya kupimia vikiwa na damu vimepangwa chini.

Kitanda cha uchunguzi wa matibabu. Kinachoonekana kimechana kabisa. Kikiwa ndani ya chumba. Kitanda hicho kina godoro la rangi ya nyeusi, ambalo limepasuka na kuonyesha dalili ya matumizi kwa muda mrefu.

Mashine ya kisasa ya kimatibabu ama kifaa cha kufuatilia afya, kinachowekwa kuwa kinatumika hospitalini ama klinikini . Kifaa hicho kina skrini kubwa nyeupe inayoonyesha ghafla na namba.

Gari la wagonjwa lenye rangi nyeupe na mchanganyiko wa kijani ikiwa na taa ya dharura za rangi nyekundu na ya paa lake mlango wa nyuma wa gari umefunguka ukiacha gurudumu la ziada lionekane likininginia.

Kifaa cha kisasa cha kimatibabu kinachoeleweka kama mashine ya kupimia picha ya meno au eksirei, likiwa limewekwa ukutani. Kifaa hicho kina rangi nyeupe na kimetundikwa juu.

Chumba cha hospitali inaonesha vifaa vya matibabu na mazingira ya utunzaji wa wagonjwa, hasa watoto wachanga. Katikati ya picha hii kuna bomba la maji ya dripi likiwa lime ning'inia ikiwa na kioezi.

Kifaa cha matibabu au kisayansi kinachohifadhiwa ndani ya sanduku lake maalum na kubeba. Sanduku hili ni la rangi ya nyeusi na sehemu mbili zikionyeshwa kifaa kikiwa kimewekwa vizuri ndani.

Mwanamke aliyevaa sare ya kijivu, akifanya mgonjwa tibabu ya viungo. Mgonjwa amelala chali juu ya kitanda cheupe cha hospitali akiwa amevalia suruali nyeusi. Mwanamke huyo amejikunja kidogo.

Bango la uhamasishaji kuhusu afya ya akili. Bango lina maneno ya sinyon njema kwenye hospitali. Lengo kuu la bango ni kuonyesha umuhimu wa afya ya akili na linaonyesha daktari akishika kichwa chake.

Bango la tangazo au uhamasishaji kuhusu afya ya akili iliyotolewa na wizara ya afya ya Kenya. Juu kushoto kuna nembo ya serikali ya kenya na waziri wa afya akionyesha udhamini wa serikali. Pia kuna nembo ya hosipitali ya afya ya Kenyatta.

Bango lenye habari kuhusu mwezi wa uhamisishaji wa afya ya akili. Juu ya bango, kuna kichwa kikubwa kinachosomeka mambo tano unayopaswa kumpa mtu aliyekuwa na moto. Orodha hiyo inajumuisha maneno kama hauko pekee yako.

Sanduku jeupe la dawa, linaloonekana kuwa limeandikwa jina lake kando. Sanduku linaonyesha wazi jina la dawa, nguvu yake ya miligramu 500, na lina maandishi kando yake. Pia inataja kuwa kila sanduku linadokezo 1000.

Pakiti ya dawa na chupa yake, zote zimepangwa wima kwenye sehemu nyeupe. Kushoto kuna sanduku la kibondoki la rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Juu ya sanduku kuna maandishi.

Mwanamke mmoja anamshika mtoto mchanga, huku mwanamke mwingine akionekana akimweka dawa machoni mwa mtoto. Mwanamke anayemshika mtoto amevalia blazer ya buluu isiyo na mikono.

Mfanyakazi wa afya ambaye amevaa glavu nyeupe na bangili nyeusi mkononi mwake akihudumia mtoto mchanga. Mtoto amekaa ndani ya mashini ya kuweka wachanga joto akiwa amefunikwa na kitambaa cha kijani. Mfanyakazi huyu anatumia vifaa mbalimbali.

Sindano ya matibabu yenye ncha yake imeingizwa kwenye chupa. Chupa hio ina miminika safi kwa rangi ya buluu angavu. Sindano inaonekana ama ikichota kimiminio hicho.

Mwanamke labda mwalimu akiwafundisha watoto wadogo kadhaa waliozunguka chini. Mwanamke huyu amevaa fulana ya machungwa na sketi yenye michoro akionyesha tabasamu na furaha na kuashiria kwa vidole.

Daktari wa meno ambaye amevaa koti nyeupe, kofia ya buluu, na ngao ya uso, akimhudumia mtoto mdogo .Mtoto amelala kitandani na amefunikwa kwa blanketi ya njano. Daktari anatumia vifaa vyake vya meno.

Tukio la matibabu au chanjo likifanywa nje ,mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya amevalia hijabu ya bluu na fulana ya rangi ya kijani kibichi yenye kikanda inayo ngaa.

Watu wawili wamevalia barakoa nyeupe usoni. Mmoja wao amesimama nje ya jengo la buluu akichapa maji kwenye vyombo vikubwa vya njano kutoka kwenye bomba. Ndani ya jengo, mwanamke amekaa karibu na dirisha nzari.

Mikono ya mtu ikioshwa chini ya maji yanayotiririka kutoka bomba ya chuma. Mabega ya mtu yana nywele ndogo. Mikono yote miwili imeolewa na kaanguka kwenye maji.

Mkimbiaji wa riadha amelala chini kwenye wimbo wa riadha wenye rangi nyekundu. Amevalia kaptula fupi nyekundu na fulana nyekundu na njano yenye nambari mia nane na moja juu. Mikono yake imeshikilia nyuma ya kichwa.

Mfumo wa gridi wa mguu wa binadamu, ukiangazia eneo la damu au kuvunjika. Sehemu ya mbele ya mguu imechorwa kwa rangi ya kijivu, huku eneo ya kifundo chaa. mguu ukionyesha kwa rangi ya nyekundu.

Seti kamili ya vifaa vya kikriketi vilivyotandazwa kwenye nyasi bandia ya kijani. Hapo utaona popo ya kriketi, mpira mwekundu, kinga za mikono na pedi za miguu.

Mchezaji wa kandanda anayeonekana kama keeper kutokana na klovu zake ame

Mkono wa mtu, ukiwa umefungwa bandeji nyeupe. Kidole gumba na vidole vingine vinaonekana wazi ingawa vidole vingine vinaonekana kufungwa kidogo na bandeji.

Mashine ya mazoezi ya uzito iliyoundwa kwa ajili ya mazoezi ya tumbo na miguu. Mashine hiyo ni nyeusi kabisa ikiwa na viti vyepesi vya kuketi na kutoa msaada.

Kundi la ndizi changa ambazo bado ni za kijani zikiwa zimetundikwa kwenye mimea ya ndizi, vimepangwa katika mikono kadhaa zikiwa zimeonyesha ukuaji wao wa awali kwenye ncha ya mkuni.

Tunaona mmea wenye rangi ya kijani uliong'aa. Kando yake kuna miti mingi inayokaa ni kama ukuta uliowekwa wa kuzuia watu kutopita.

Safu ndefu za vitunguu vya kijani kibichi vilivyopandwa vizuri kwnye udongo wenye rutuba zikielekea mbali. Majani yaliyosimama ya kitunguu yanaonekana kukua vizuri.

Shada la miale ya jua linachomoza kwa nguvu kupitia majani mengi ya miti mikubwa, yakijenga mandhari yenye kuvutia sana. Kivuli kirefu kinaonekana chini ya mti.